Kitabu hii ni kitabu ya somo ya Kiingereza. Inafunza watoto maneno ya skincare , kuwa na usafi na inaonyehsa picha mingi za mahala ya kutengeneza nywele, kuosha nywele, kutengeneza kucha na nyinginezo.